Mwanariadha wa kike anayewakilisha Kenya anakimbia kwa kutumia kiti cha magurudumu katika uwanja wa michezo . Amevaa jezi nyekundu na nyeusi yenye jina la Kenya. Anatumia kiti maalum cha mbio chenye magurudumu makubwa. Uwanja una mistari meupe na nyasi za kijani na viti vya watazamaji vinaonekana nyuma yake.

Nguzo ndefu ya chuma imesimama wima dhidi ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Kuzunguka nguzo za miti mingi ya kijani kibichi yenye majani mazito. Anga lina mawingu mazuri yanayosonga polepole. Nguzo hii inaweza kuwa ya umeme, mawasiliano au bendera. Mazingira ni ya viunga vya jiji au kijiji ambapo kuna miti mingi. Hali ya hewa inaonekana nzuri na ya kiangazi. Mti mmoja mkubwa unaonekana karibu na nguzo. Mazingira haya ni ya kawaida katika maeneo ya makazi ya afrika.

Katika ukuta wa darasa, kuna ubao wa kufundisha herufi za Kiingereza. Ubao na rangi ya bluu na nyekundu ikiwa na herufi zote ishirini na sita kutoka A hadi Z. Kila herufi imeandikwa kwa njia mbili, kubwa na ndogo. Je, ubao kuna mkanda wa manjano wenye picha za watoto. Chini kuna eneo jekundu lenye nambari za rangi mbalimbali na maombo ya kuchezea. Mazingira haya ni ya darasa la watoto wadogo wanaojifunza msingi ya kusoma.

Ubao mweupe una maandishi ya buluu. Kuna majina ya watu na majukumu yao, kama Team Leader . Chumba kina ukuta wa kijani na mlango wa kahawia. Kikombe chekundu kipo chini ya ubao.

Kundi la mabondea wenye ulemavu wa kiungo na makocha yao, baadhi yao wamevalia glovu za donde na wameketi kwenye kiti ya magurudumu, huku wengine wamesimama wakiwa wamevalia nguo za michezo, Hii inashiria mazingira ya mazoezi ya donde, hikionyesha azma na uwezo wa wanamichezo hawa, Kuna punching bag inayonekana nyuma.

Wakimbiaji watatu wamemaliza mbio katika mashindano ya kimataifa. Mkimbiaji wa katikati amevaa jezi nyekundu ya Kenya lenye lina jina Kimani na anaonyesha ishara za ushindi kwa mikono yake miwili, Wakimbiaji wengine wawili wamevaa majazi ya Nissan na Brazil. Mazingira ni ya uwannjwa wa riadha wa kimataifa yenye mwanga wa usiku kuashiria kuwa ni michezo ra paralympics. Mkimbizaji wa Kenya anaonekana kuwa ameshinda mbio hizo na anasherehekea ushindi wake. Hali hii inaonyesha ujuzi wa ukimbiaaji wa wakenya katika mashindano ya kitaifa ya riadha.

Vitabu vingi vya masomo vimepangwa kwenye meza ya mbao. Vitabu ni vya kijani kibichi na vimeandikwa Longhorn Computer Science na gredi ya saba. Vimepangwa kwa safu tatu. Kila safu ina vitabu vingi. Pia kuna kitabu cha manjano juu ya rundo. Hivi ni vitabu vya shule vya Computer kwa darasa la saba.

Chumba cha darasa kilicho na viti vya mbao na miguu ya chuma vilivyopangwa kwa safu. Ukuta wa kijani na dari nyeupe. Dirisha kuu lina miwani ya usalama. Ubao mweupe umewekwa ukutani na kompyuta nyingi ziko mezani. Sakafu ya matofali nyekundu na mazingira ya kisasa ya kujifunzia. Chumba hiki kinaonekana kuwa darasa la kompyuta au maabara ya teknolojia ambapo wanafunzi hufundishwa ujuzi wa kijitihada.

Hili ni bango ya kanuni ya shule, likianza na in "our school" inaorodhesha madili muhimu kama kutia sheria, kufanya kazi kwa pamoja, kuheshimiana, kufata ndoto, kushindana kihalali, kufuata ndoto, kushindana kialali, kufuata maelekezo, kuti walimu, kuzingatia muda, maneno ya heshima, kutokata tamaa, na uhusiano wa kifamilia.

Chumba cha kompyuta chenye vifaa vya teknolojia. Kuna kabati la kuhifadhi computers za ndogo lenye magurudumu. Nyuma yake kuna meza yenye kompyuta nyingine na kiti cheupe. Sakafu ni ya vigae na mlango wa mbao unaonekana upande wa kulia. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi au darasa la kompyuta.

Nyumba ya kisasa yenye dari jekundu na ukumbi unaotengenezwa na nguzo za majani. Bustani kuu ya kijani kibichi imeongoza mbele ya nyumba, miti ya miwa na mitende imezunguka eneo hilo. Ukuta wa mawe unaonekana nyuma na anga ni la bluu bila mawingu. Mazingira ya utulivu ya nyumbani.

Uwandani kunajenga nyenye kundu vya watoto. Ardhi ni udongo na kidogo. Nyuma kuna miti mikubwa na mjengo wa chuma. Viungo vimejengwa lakini eneleo bado inaonekana ni kama inahitaji marekebisho. Ni mahali pa kucheza kwa watoto katika mazingira kijijini.

Mwanaume amesimama mbele ya bango lenye nembo ya Kenya Institute of Special Education. Amevalia suti ya buluu na tai, akishika karatasi mkononi na anaonekana akizungumza kwenye kipaza sauti. Mandhari ya nyuma ni ya manjano na nyeupe.

Timu ya Kenya ya wakilishi wenye ulemavu wamevaa sare nyekundu wakiingia katika uwanja wa michezo. Mwakilishi mmoja anashikilia bendera ya Kenya wakati wengine wako kwenye viti vya magurudumu. Sherehe hii ni ya ufunguzi wa mashindano ya kimataifa ya walemavu. Mazingira ni ya usiku katika uwanja mkuu uliojaa mashabiki.

Mlango wa chumba cha maabara ambacho kuna sehemu mbili. Moja ni maabara ya kemia na nyingine ni maabara ya biolojia. Mlango ni wa mbao na kuna mabango yanayoonyesha majina ya maabara hizo. Hii inaonyesha sehemu ya shule au taasisi ya elimu inayotumika kwa mafunzo ya sayansi.

Darasa la shule lenye mabao ulimoandikwa, na majina kama vile Kenya Kennedy Marketing. Juu ya ukuta kuna kadi za herufi za alfabeti na miezi za mwaka katika plastiki chope kinaonekana pembeni. Mazingira ni ya darasa la watoto wadogo wanaojifunza kusoma na kuandika.

Rafu za mbao zilizo na vifaa vya shule vilivyopangwa kwa utaratibu. Kuna faili za blue ,kitabu cheupe chenye michoro ya rangi na karatasi mbalimbali. Nambari kumi na sita imeandikwa chini ya rafu moja. Mazingira ya maktaba au ofisi ya shule ambapo vifaa vya elimu vinawekwa kwa utaratibu. Hii ni sehemu muhimu ya mazingira ya kilimo ambapo vitabu na nyenzo za kujifunzia zinahifadhiwa vizuri kwa matumizi ya baadae.

Viti vya shule vya mbao na chuma vilivyopangwa katika darasa. Kila kiti kina eneo la kuweka vitabu chini yake. Viti hivi vina rangi ya kahawia na mbao na miguu ya chuma nyeusi. Sakafu ni ya vigae na mazingira ni ya darasa, darasa la shule tupu.

Wakimbiaji wa mbio za masafa marefu wako kwenye hatua ya mwisho ya mashindano. Mchezaji aliyevaa sare za rangi nyekundu, anaonekana kuongoza na mikono yake juu. Inaashiria kuwa anaelekea kushinda. Wengine wanafutia nyuma kwa kasi kubwa wakiwa katika jitihada za kumfikia. wanaonekana wakilazima lakini wenye msisimko wa shauku kubwa ya ushindi.

Jengo refu la matofali mekundu lenye paa ya vigae, mbele ya jengo kuna nyasi ilizopunguzwa vizuri na njia ndefu iliyopambwa kwa mimea iliyonyolewa. Jengo linaonekana kuwa mahali tulivu na safi labda chuo au makazi.

Bustani ya nyumba yenye nyasi za kijani na miti kubwa. Kuna mlingoti mrefu wa bendera katikati ya uwanja. Nyumba za kisasa zinaonekana pembeni na ua la kijani limezunguka eneo. Mazingira ni ya amani na yanapendeza. Mchongoma wa mnazi unaonekana juu upande wa kushoto. Eneo ni safi na limetengenezwa vizuri.

Uwanja wa michezo wa watoto ulio na vifaa vya kucheza. Kuna swing za nyekundu na nyeupe, slide ya kijani na vifaa vingine vya rangi mbalimbali. Ukuta wa nyuma una matairi mengi yameandaliwa kwa utaratibu. Kuna kanisa chenye msalaba juu yake upande wa kulia. Miti mingi na nyasi zimezunguka eneo hilo. Mazingira ni ya kijiji au mtaa wa kawaida.

Mkutano wa kisi unaonyesha mzungumzaji akihutubia na kauli mbiu ya mkutano ikiwa ni uwezeshaji na ushirikishaji wa watoto wenye ulemavu. Mandhari ina nembo na mashirika mbalimbali yanayohusika na elimu maulimu ya nchini Kenya.

Jengo la shule lenye dari la mabati na kuta nyeupe zilizopakwa michoro ya wanyama pori kama twiga na tembo. Mlango mwekundu upo upande wa kushoto pamoja na ubao wa habari. Bustani ya kijani imeongoza mbele ya jengo na mti mkubwa umeota karibu. Mazingira ya kielimu yenye sanaa za watoto.

Zinaonekana faili na daftari zikiwa zimepangwa juu ya rafu au kabati. Vifaa hivi vya ofisi au shule hutumika kuhifadhi nyaraka, kumbukumbu au kazi mbalimbali. Zinasaidia katika utunzaji mzuri wa taarifa.

Wakimbiaji watatu washiriki katika mbio za urefu mrefu kwenye uwanja wa michezo. Mwanamume mmoja amevaa jezi la buluu na mwingine shati jekundu na mwanamke amevaa sare ya timu ya Kenya yenye rangi nyekundu na buluu, wanakimbia pamoja kwenye uwanja wa riadha wenye nyasi za rangi ya kijani.

Mwanamke mlemavu ameketi katika kiti cha magurudumu cha kukumbia akiwa uwanjani wa michezo. Amevaa nguo nyeusi za mazoezi na misonga mbele tayari kukumbia. Uwanja una mistari mieupe ye ridhaa na nyasi za kijani kwenye upande mmoja. Kiti hiki ni aina ya Malung cha mashindano ya riadha yenye magurudumu makubwa ya nyuma na kidogo ya mbele. Mwanamke anaonekana kua mwanafunzi wa mkimbishaji mashuhuri wa kimataifa. Mazingira yana ashiria mazoezi ya usiku au ya mashindano ya riadha kwa watu walemavu. Uwanja huu ni wa kiwango cha kimataifa.

Ukutani mwekundu una saa kubwa ya kufundisha watoto jinsi ya kusoma muda. Saa ina petals za rangi mbalimbali, nyekundu na samawati zenye maandishi kama quarter to half past na o'clock .Juu kuna mistari ya wanyamapori wadogo wa kuchora. Pia kuna picha za sungura mweupe na nyingine ya kufundisha. Hii ni njia nzuri ya kufundisha watoto kusoma saa na waelewe kwa muda katika darasa. Ukuta umepangwa kwa rangi nyingi ili kufanya mazingira ya kufundisha yawe ya kufurahisha na kuvutia watoto wadogo.

Huu ni bango kuhusu simamizi taka shuleni na kwenye jamii, linaonyesha aina za taka na njia bora za kuzitunza kama kuchakata upya, kutumia tena na kupunguza taka, lengo ni kuweka mazingira safi na afya bora.

Mlango wa mbao wa kahawia uliobandikwa karatasi nyeupe. Karatasi hiyo ina maandishi no exit for students na chini yake kuna ishara ya warning no exit . Mlango una mpangilio ya kisanii ya miraba minne. Ukuta wa pembeni ni wa kijani kichwani. Hii ni kanuni ya shule au taasisi ya elimu kuhusu utoaji wanafunzi.

Kompyuta mbili za Dell ziko mezani kila mmoja na kiibodi na panya yake. Meza iko safi na kuna kitabu na daftari kadhaa vilivyopangwa upande wa kulia. Ukuta nyuma una alama za ukarabati mdogo. Kompyuta hazionyeshi chochote kwenye skrini.

Dawati za shule za mbao zilizochakaa zimepagwa darasani. Dawati hizi zina miguu ya chuma na uso wa mbao ulioboboka. Kiti cha mwalimu kimeanguka chini ukuta una rangi ya bluu na mapazia ya doa nyekundu na nyeupe. Mazingira ya darasa yanaonekana kuwa yamechakaa na yanahitaji marekebisho.

Jengo la ghorofa tatu lenye madirisha mengi na milango nyekundu. Kila ghorofa ina balcony na reli za chuma. Ukuta umejengwa kwa mawe na rangi ya kahawia. Mbele kuna njia ya saruji na mimea midogo. Jengo linaonekana ni makazi au ofisi za umma.

Jengo la makaazi la ghorofa mbili lenye milango nyekundu na kuta za mawe. Bustani nzuri ya mbele ina maua ya pinki na mimea ya kijani iliyopandwa vizuri. Jengo hili lina baraza za chuma na mazingira safi ya kijiji. Ujenzi ni wa kisasa wenye muundo mzuri wa mawe na rangi za kupendeza.

Kitabu cha masomo cha Longhorn computer science learners book kwa darasa la saba, kitabu kina jalada la bluu na kijani chenye picha ya mkono ukishika vipengele vya kompyuta, kuna lebo ya Longhorn Publishers na alama ya competency-based curriculum kwenye ukurasa wa mbele.

Mwanafunzi ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa na vitabu vingi, amevaa shati la mistari na suruali ya buluu. Vitabu vimewekwa kwenye miguu yake na anashikilia kiti chake. Hii inaonyesha uongozi na azimio la kusoma licha ya changamoto za kimwili. Mazingira ni ya shule au chuo kikuu ambapo masomo yanaendelea.

Darasa la shule limejaa viti na meza za kawaida za mbao. Juu ya meza kuna kitabu cha rangi ya machungwa, mazingira ni ya shule ya msingi au ya awali. Viti vimepangwa kwa utaratibu na vina miguu vya chuma. Ukuta una rangi za kijani, nyekundu na buluu zenye picha ya kufundisha. Chumba hiki kinaonekana kuwa tayari kwa masomo ya siku zijazo. Hali inaashiria mazingira ya elimu ya watoto wadogo.

Kompyuta ya mezani inaonekana. Ina monita nyeusi iliyowekwa juu ya meza nyeupe na kibodi cheusi ikiwa mbele yake. Pembeni ya komputa kuna vitu vingine vidogo visivyoeleweka.

Nguzo ina alama ya shule ya upili na ofisi. Mshale wa kijani unaonyesha mwelekeo wa kuenda ofisini. Alama imebanwa kwenye nguzo za saruji .Mazingira yamezungukwa na miti ya nyasi za kijani, ni ishara ya kuelekewa wanafunzi na wageni mahala pa ofisi za shule.